Mafundi wa umeme wakiwa kazini kando ya barabara wakiwa wamevaa sare za bluu zenye miundo ya shirika la umeme. Mmoja wa mafundi amepanda ngazi ndefu ya machungwa na yuko juu ya nguzo ya umeme akifanya kazi kwenye nyaya.

Kuna nguzo kubwa ndefu na yenye muundo wa chuma uliojaa waya za umeme. Nguzo hii inaonekana kuwa mpya au inajengwa. Waya nyingi za umeme zinaning'inia kidogo kwenye sehemu za juu ya nguzo zikionyeshwa kuelekea pande za juu.

Kituo cha kupasa umeme kikubwa na miundo mbinu yake. Katikati ya picha kuna transfomer kubwa na vifaa vingine vya umeme vikiwa vimeunganishwa na nyaya nyingi. Kituo hiki kimejengwa kwenye eneo la wazi lililofunikwa kwa changarawe nyeupe, likionyesha usafi na usalama.

Matengenezo ya nyaya za umeme au mawasiliano kwenye nguzo ndefu za umeme zilizosimama kando ya barabara yenye shughuli. Kuna mafundi wawili au watatu wakiwa wamepanda nguzo, mmoja akiwa juu kwenye nguzo ndefu zaidi, akitumia ngazi nyekundu.

Chuma ya kuleta umeme ikiwa imesimama katikati ya shamba la kijani kibichi. Waya za umeme zinaonekana zikielekea mbali na kuna mipira midogo miekundu iliyongi'ngi'nia kwenye waya hizo ambayo hueka alama za usalama.

Minara ya umeme wa juu ikipita kwa mandhari ya wazi labda wakati wa majua au mawingu. Kuna minara kadhaa ya chuma iliyosimama imara ikibeba nyaya nyingi za umeme zinazoelekea umbali mrefu. Mnara mkubwa zaidi uko upande wa kulia ukiwa na muundo wa kijiometria.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundo mingi ya chuma, nyaya na vizuizi vya kauli. Miundo hii imepangwa kwa safu ndefu pande zote mbili ya njia ya saruji iliyo wazi katikati.

Jengo linaonekana kama jengo la biashara au ofisi, likiwa na ghorofa nyingi. Jengo lina mchanganyiko wa rangi za kahawia kijivu na sehemu za glasi za rangi ya kijani. Kuna ishara ya manjano iliyoandikwa.

KItuo kikubwa cha kuzalisha umeme, labda cha joto ardhi, kilichoko katika eneo lenye milima na miti mingi. Kuna jengo kubwa la viwanda lenye rangi ya njano na kijivu, ikitoa moshi au mvuke kutoka sehemu zake za juu. Karibu na jengo hilo upande wa kushoto kuna kituo cha kugeuza umeme.

Kituo kikubwa cha uzalishaji au usambazaji wa umeme. Eneo lote limepangwa kwa umaridadi na lenye mirundo mingi ya jua nyaya na majengo katika sehemu ya kati ya picha kwenye majengo mawili makubwa.

Nguzo mbili kubwa za juu zinazobeba nyaya za umeme wa juu, zikiashiria kituo cha umeme. Mbali na nguzo hizo kuna safu za miti ya kijani kibichi inayofunika upeo wa macho. Kwa mbali kabisa kuna mandhari tambarare.

Nguzo kubwa ya chuma ya umeme wa juu ikiwa imesimama wima juu ya anga la buluu lililo wazi mawingu meupe, Nguzo hio ina muundo wa kimiani wa chuma na nyayo za umeme zinaionekana zikienda pande zote mbili.

Mandhari ya porini, labda katika mbuga la wanyama ambayo kuna simba jike akivuka barabara iliyojaa magari ya watalii wanaofanya safari ya kutazama wanyama. Nyuma ya kuna magari kadhaa ya safari mengi yakiwa wazi kwa ajili ya watalii wakisimama na kutazama wanyama.

Chichi kubwa ikiwezekana Nairobi iliyopigwa kutoka sehemu ya juu labda kutoka kwenye jengo refu. Kuna majengo mengi marefu na mafupi yakiundwa baadhi ya majengo yanaonekana kuwa ya kisasa yakiwa na kioo na miundo ya kipekee.

Kundi la watu wakipanda miti katika eneo lenye nyasi na udongo Inaonekana kama shughuli la jamii ama uhifadhi wa mazingira. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna wanaume wawili wazima wamepiga magoti wanafanya kazi kwa bidii.

Eneo la hoteli iliyojengwa karibu na ziwa au bwawa kubwa la maji. Maji yanaoenekana kutuliza na kuakizi mandhari iliyozunguka upande wa kulia na kushoto wa ziwa. Kuna majengo makubwa yenye paa za vigae au nyasi, yaliojengwa kwa mtindo wa kiasili na kisasa.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni; yanayofanana na wale ya jamii za wafugaji kutoka pande la kama vile Wateso au Wapokot, Turgen. Picha hii inaweza kuwa imepigwa katika maeneo kama Bomas of Kenya ambapo kitamaduni mbalimbali za Kenya huonyeshwa.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo kuna hali isiyoridhisha ya usafi wa mazingira. Kuna mfereji au mkondo wa maji machafu uliojaa takataka na uchafu mwingi. Vitu kama chupa za plastiki, mifuko, na mabaki mengine yanaonekana yakielea na kurundikana kando kando ya mkondo wa maji.

Mnyama wa aina ya kongwe ambaye anaonekana akiwa na jani katika eneo husia. Mnyama huyu ana pembe ndefu zilizokunjika ni kidogo nyuma na anaonekana akila majani kutoka ardhini.

Twiga watatu wakiwa wamesimama kwenye kichaka kingi na miti midogo sana. Twiga wawili wakubwa wanaonekana wazi huku mmoja akiwa upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia wa picha. Nyuma ya twiga wa kulia kuna twiga mdogo anayeonekana kidogo tu.

Mandhari ya kuvutia na ya kipekee ikichanganya uzuri wa wanyama pori na mandhari ya jiji kubwa. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna vifaru wawili waliokomaa. Mmoja wao yuko upande wa kushoto ambaye amelala au kutafuna nyasi na mwingine yuko kulia akionekana akila nyama.

Mazingira ya makazi duni labda kama Kitengela. Kuna wanawake wawili wakishughulika na maji. Mwanamke wa kwanza wa kushoto amevalia fulana ya pinki na sketi nyeusi. Ameinama kwenye bumba la maji au sehemu ya kuchotea maji na anaonekana akicheza au kuosha kitu kwenye ndoo ya machungwa.

Tukio la nje labda ni usingizi au shughuli ya jamii inayofanyika chini ya hema. Kuna watu kadhaa waliojudhuria matangazo za vyombo vya serikali za mitaa. Tukio linafanyika chini ya hema nyeupe ambalo hutoa kivuli.

Simba wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu za kijani kibichi. Upande wa kulia kuna simba ndume mkubwa mwenye nywele ndefu nyeusi shingoni zilizoitwa manyoya ya shingo, ambaye akiinamisha kichwa chake karibu na Simba jike ambaye amesimama karibu naye.

Watu watatu wakifanya kazi katika mazingira ya taka nyingi na uchafu labda dump au sehemu ya kutupa ya kutupa taka. Wanaume hao watatu wamevalia fulana za kujikinga zenye rangi ya kijani njano. Wawili kati yao wanatumia vijiti virefu.

Mazingira ya makazi duni, pengine mtaani au mtaa wa mabanda. Katikati kuna mtaro au mfereji uliojaa taka na maji machafu ukitiririka kupitia eneo hilo. Pande zote za mtaro kuna rundo kubwa la udongo na takataka mbalimbali. Nyumba zilizo nyuma zinaonekana zimejengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zikiwa zimejipanga karibu sana.

Mnyama anayeitwa nyani mwenye manyoya ya kijivu ameketi chini. Anaonekana akishikilia na pengine akila kitu cheupe mikononi mwake ambazo inaweza kuwa kipande cha chakula. Karibu naye, chini, kuna mimea ya kijani kibichi.

Simba jike akiwa amelala ndani ya uzio wa chuma au wafu. Simba uyo ana rangi ya kahawia njano na anaonekana mpole akitazama chini kidogo. Uzio ume tengenezwa kwa nyaya ya chuma ziezi kukatwa na umefungwa kwenye nguzo za mbao na chuma. Nyuma ya simba udongo unaonekana kuwa na rangi nyekundu au kahawia na kuna baadhi ya manyoya yenye mimea au majani machache.

Kundi la watu watatu wakiwa katika shughuli ya upandaji mti au kustani mti. Kulia kwa picha kuna mwanamke aliyevaa shati ya rangi ya maziwa na sketi ndefu ya maua mekundu na kijani. Ameinama akitumia jembe au koloo kuchimba udongo. Udongo unaonekana kuwa mweusi na umechimbuliwa tayari kwa kupandwa.

Eneo la uharibifu wa majengo au ubomoaji unaendelea. Kuna tingatinga kubwa ya rangi la kijani kibichi katikati ya vifusi likiwa na ndoo yake juu ya jengo lililo bomolewa likionyesha shughuli ya uharibifu . Jengo lililo bomolewa linaonekana kuwa limejengwa kwa wakati mbaya.

Tembo mdogo labda mtoto wa tembo akiwa kwenye ardhi nyekundu yenye vumbi. Tembo huyu anaonekana akijimwagia mchanga mwekundu kwa kutumia mkono wake, akifurahia kitendo hicho huku vumbi likiruka hewani.

Twiga akila majani kutoka kwenye mti mfupi huku jiji la kisasa likionekana kwa mbali. Twiga ana rangi ya kahawia na madoadoa meusi na yuko katikati ya picha. Anatumia shingo yake ndefu kufikia na kula majani kutoka kwenye mti mdogo.

Mbuni wakiwa katika mandhari ya wazi yenye nyasi ndefu za kijani huku nyuma yao kukiwa na mandhari ya jiji lenye majengo marefu. Kuna mbuni wanne au watano wanaonekana wazi wakiwa na manyoya meusi ni shingo ndefu zisizo na manyoya.

Swara wakitembea kwenye nyasi ya kijani kibichi, kuna swara watatu walio wazi kwa mbele wakiwa na minyoya ya kahawia dhahabu na milia nyeusi iliyo nyooka kando ya milia yao. Wote wana pembe ndefu zilizo pinda, nyuma yao kuna kundi kubwa la wanyama wengine weusi.

Kundi la watu wakiwemo wanafunzi, walimu na watu wazima wengine wakiwa wamekusanyika karibu na mimea iliyopandwa kwenye mfumo wa ustani wima, iliyotengenezwa kwa mifuko, wanafunzi wengi wamevaa sare za shule, zenye rangi ya kijivu na mieupe au miekundu.

Dikidiki ambaye ni mnyama mdogo wa asili ya Afrika; ana manyoya ya rangi ya kahawia, dhahabu upande wa mgongo na pembeni na rangi nyepesi za wingi chini ya tumbo. Ana masikio makubwa yenye ncha kali na pembe ndefu zilizonyooka zikiwa zimefunikwa na sehemu ya nywele katikati.

Nyati mweusi akiwa amesimama karibu na uzio wa waya na nguzo za mbao. Nyati ana pembe zilizopinda na anaonekana akitembea sehemu hii. Nyuma yake kuna eneo lenye miti na mimea ya kijani kibichi kilichoonyesha mazingira ya asili labda bustani la wanyama au hifadhi.

Maji yaliyoundwa na miamba ambayo inaonekana kuwa miamba mikubwa. Maji yanatiririka kwa kasi kutoka juu ya miamba, yakitengeneza maporomoko meupe yenye povu. Miamba imefunikwa na mimea ya kijani kibichi.

Asili yenye mto ndogo au ziwa dogo lenye maji tulivu yanayoakisi anga na miti. Maji yanaonekana yakituliza taratibu na kuna sehemu za mwanga wa jua zinaonekana zikidunda juu ya uso wa maji. Pande zote mbili za mto zimefunikwa na mimea minne ya kijani kibichi.

Wanaume wawili wakiwa wakifanya kazi ya kusafisha taka hasaa chupa za plastiki karibu na eneo la maji labda mto au kijito. Mbele ya picha kuna rundo kubwa la chupa za plastiki tupu za rangi mbalimbali zikiwa buluu, kijani na nyeupe. Zimetapakaa ardhini, hii inaashiria kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira.

Kifaru akitembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka au zenye rangi ya dhahabu. Kifaru huyu ana pembe mbili na anaonekana kuwa katika mazingira yake ya asili, labda mbuga ya wanyama au hifadhi.

Aina ya maakazi yasiyo rasmi yenye nyumba zilizotengenezwa kwa mabati zikiwa na dhali za uharibifu kutokana na mafuriko. Kuna tope chingi na uchafu uliotapaka chini na maji ya rangi ya kahawia yanakusanyika mbele ya nyumba ambayo inaweza kuwa ni mto uliopita kingo zake au maji yaliyotoana.

Bwawa ambalo linaloonekana kutumika kwa ajili ya burudani na kupumzika. Kuna boti mbalimbali na watu ndani ya maji. Katikati ya picha kuna boti mbili za manjano zenye umbo la kigari zikiwa na watu wawili kila mmoja wakitumia kama baiskeli za majini. Upande wa kulia kuna boti ndefu ya kijivu yenye watu kadhaa ndani yake.

Mwanafunzi wawili wa kike wakiwa wamevaa sare ya nyekundu na nyeupe wakishugulikia bustani ndogo zilizotengezwa kwa matairi ya magari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Wanafunzi hao wanaonekana wameinama wakipanda au kutunza mimea. Bustani hizi ziko nje kwenye eneo lenye udongo. Ndani na nyuma yao kuna jengo la rangi nyeupe.

Mto wenye maji mengi na machafu, labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa, maji yana rangi ya kahawia na yanatunduka kwa kasi. Kando ya mto upando wa kushoto, kuna mlima mdogo wa udongo, au miamba ulioshikilia shikilia nyumba kubwa zilizo jengwa kwa mabati na mbao, zilizopakwa rangi tofauti.

Mtu mmoja akikimbia kwenye njia ya udongo mwekundu iliyopita katikati ya msitu wenye miti mingi. Mtu huyo amevalia fulana ya buluu na kaptura nyeusi na anaonekana akielekea mbali na mpiga picha. Njia imejaa majani yaliyo anguka, pande zote za njia kuna miti mirefu na vichaka.

Makazi yasioyo rasmi au mtaa wa mabanda kama vile yanayopatikana katika meneo mengi ya Nairobi. Katikati ya picha kuna mto mdogo au mkondo wa maji machafu yanayopita katikati ya makazi haya. Maji katikati ya mto yanaonekana kuwa ya matope au maji machafu.

Eneo la ujenzi wa miundo mbinu labda barabara au mfumo wa mfereji ya maji taka. Katikati ya picha kuna mfereji mrefu uliochimbwa ardhini ukiwa na maji kidogo yaliyotoana ndani yake. Udongo kando ya mfereji huu imefunguliwa ukiwa na miamba na uchafu.

Kundi la watu baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kijani kibichi wamesimama karibu na mkondo wa maji uliochafuliwa au mto. Inaonekana kama shughuli ya kusafisha mazingira au ukaguzi wa kimazingira. Katika sehemu ya kulia ya picha watu kadhaa wamevaa fulana za kijani kibichi chenye michirizi ya rangi nyingi na wengine wamevalia mavazi meusi.

Mtaa wa banda yenye hali isiyoridhisha katikati ya picha. Kuna mkondo mdogo wa maji machafu uliojaa takataka na uchafu mwingi. Pande zote za mkondo huo, kuna rundo kubwa la takataka na udongo.

Wachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwaa labda wakitumbuiza. Wamevaaa mavazi ya kitamaduni yenye manyoya na ngozi za wanyama. Yanaonekana kama nguzo ya pundamilia. Kila mmoja wao ana ngoma iliyofungwa mwilini na wanaonekana wakicheza kwa nguvu.

Mbuni mweusi amelala chini kwenye kiota chake akitega au kulalia mayai yake mengi meupe. Mayai yamezunguka mbuni huyu kwenye nyasi kavu. Nyuma ya mbuni kuna nyasi kavu na vichaka vidogo vilivyotawanyika kwenye eneo kubwa.

Mbuni mweusi na mweupe akiwa amesimama katikati ya shamba lenye nyasi kavu. Shingo yake ni ndefu na ina rangi ya waridi. Inaonekana akipiga hatua au akitembea. Nyasi ni ndefu na yenye rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya wazi na kavu.

Mwanaume aliyevalia sare ya rangi ya kijani kibichi na kofia nyeupe akisimama mbele ya mandhari ya makazi yaliyo rasmi au mgao wa mabanda. Amevaa barakoa ya kijani kibichi shingoni ,shati la blue ndani na ameshika mfuko mweupe wa kitamba kwa mkono wake wa kushoto. Mkono wake wa kulia umenyooka kuelekea upande wa kushoto akionekana akionyesha mueleko au akielezea kitu.

Mkusanyiko wa mabomba ya plastiki ya rangi ya buluu. Mabomba haya yamewekwa juu ya kila moja kwa mpangilio, yakionyesha ni duara ya mashimo yao. Katikati ya picha kuna mashimo mawili ya mabomba ambayo yanatoa mwanga wa dhahabu au machungwa yakitoka ndani ya mabomba.

Kundi kubwa la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakiwa wamesimama nje chini ya miti mikubwa. Wengi wao wameshikilia miche midogo ya miti wakiwa wameinua juu. Jambo linaloashiria shughuli ya upandaji wa miti.

Daraja refu labda la reli au barabara kuu linalopita juu ya ardhi tambarana lenye mimea. Daraja hili limejengwa kwa nguzo imara za saruji zinazounga mikono barabara pana au njia ya reli juu yake.

Eneo la ujensi wa jengo kubwa au muundo wa chini ya ardhi labda bwawa la maji. Shimo kubwa limechimbwa ardhini na kuta zake zimeimarishwa na miundo ya mbao na chuma.

Taswira ya karibu ya simba jike akiwa amefungua mdomo wake mkubwa labda akipiga miaye ya kutisha. Mdomo wake umefunguka sana ukionyesha meno yake makali hasa meno marefu ya fang na mwilini wake wa rangi ya zambarau iliyokolea.

Watu watatu wawili wanaume na mwanamke mmoja wakitembea kwenye njia ya udongo, katikati ya msitu au eneo yenye miti mingi. Wanaonekana wakiwa katika matembezi. Mwanaume wa kushoto anaonekana kuwa rais wa Kenya William Ruto. Amevaa shati ya buluu na suruali ya khaki akiongea kwa mikono yake.

Twiga mmoja aliyekomaa akiwa amesimama katikati ya mandhari ya wazi yenye mimea na miti. Twiga huyo ana rangi ya kahawia iliyokoza na mipaka ya kahawia iliyokolea yanayotofautiana na rangi nyepesi ya msingi.

Mtaa wenye shughuli nyingi, labda katikati ya jiji, kuna magari mingi barabarani yakiwemo mabasi mawili makubwa ya abiria. Moja likiwa na rangi ya buluu na nyingine likiwa na rangi ya nyeupe na mistari ya rangi ya machungwa na buluu iliyoandikwa.

Basi la abiria ambalo mara nyingi hujulikana kama matatus nchini Kenya, likiwa limeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini. Matatu hili ilna rangi nyekundu nyangavu na imepambwa kwa michoro nyingi na maandishi.

Darasa la zege ambayo juu yake kuna barabara na chini yake kuna mto wenye maji ya rangi ya kahawia. Juu ya daraja kuna basi dogo ya rangi ya waridi na bluu ikipita na pia gari jeupe linaloonekana upande wa kushoto. Chini ya daraja hilo la kwanza kuna daraja zingine za zege.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji labda Nairobi Kenya. Ikionyesha magari ya usafiri wa umma maarufu kama matatu na mabasi madogo. Kuna matatu mbili zilizosimama au zikisonga polepole barabarani.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika ya barabara jiji likiwezekana jiji Nairobi Kenya kutoka na uwepo wa magari ya abiria yanayojulikana kama matatu. Katikati ya picha kuna basi dogo la rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa barabarani.

Eneo la mtaa lenye shughuli nyingi katika jiji likionyesha mchanganyiko wa watu, mabasi ya abiria na majengo yaliyo jaa matangazo. Barabara limejaa watu wengi, wengine wakiwa wanasonga mbele na wengine wamesimama ikionyesha pilka pilka za jiji.

Basi kubwa la abiria la rangi ya kijani kibichi na manjano likiwa limeandikwa Citi Hoppa kwa herufi kubwa za kijani. Basi hili linaonekana likiwa limeegeshwa kando ya barabara likipakia na kushukisha abiria. Kando ya basi upande wa kushoto kuna barabara ya waenda kwa miguu iliyojaa watu wakitembea.

Basi dogo la abiria likiwa limeegeshwa kando ya barabara labda likipakia abiria. Matatu hili ni la rangi ya waridi na zambarau likionyesha michoro na nembo Isuzu na Manmo Invest kwenye sehemu ya mbele. Namba ya usajili wa gari pia inaonekana.

Kituo cha mabasi au mahali ambapo abiria wanapanda mabasi, labda katika eneo la mijini au karibu na jiji. Katikati ya picha kuna basi lenye rangi ya kijani na nyeupe lililoandikwa Citi Hoppa Next . Basi lina namba.

Msongamano wa magari barabarani ukiwemo magari madogo na mabasi mengi yanayojulikana kama matatu. Matatu moja katikati ina michoro ya rangi na neno meja imeandikwa mbele 'matatu' na ingine ina maandishi kama veterani .

Msongamano mkubwa wa magari katika barabara kuu ikiwezekana jiji Nairobi, Kenya kutokana na hali ya hewa, miundombinu na aina ya magari zinavyoonekana. Katika sehemu ya kulia ya picha kuna safu ndefu ya magari yaliyosimama au yakitembea polepole. Magari haya ni pamoja na malori makubwa, mabasi na matatu.

Mandhari yenye shughuli nyingi ya barabara kuu jiji Nairobi likiwa na msongamano wa gari na watu na shughuli za kila siku. Katika sehemu ya mbele ya picha kuna mabasi mawili yaliyopambwa sana na refu kama matatu hapa Kenye. Basi la kijani lililo katikati lina michororo ya kisanii.

Mandhari ya jiji yana shughuli nyingi hasa barabara kuu iliyojaa magari na watu, kuwa eneo la kituo cha mabasi au mahali ambapo usafiri wa umma unafanywa sana. Katikati ya picha kuna barabara kubwa yenye magari mengi, upande wa kulia wa barabara kuna safu ndefu zenye magari.

Shughuli nyingi ya mjini kama kituo cha basi au mahali pa kupakia abiria labda jijini Nairobi. Katikati ya picha kuna basi kubwa la rangi ya manjano likiwa limeegezwa. Upande wa basi kuna matangazo ya rangi mbalimbali dirisha la basi linaonekana wazi kidogo na nguo nyeupe inaning'inia kutoka ndani.

Barabara ina lami na kuna daraja refu la chuma la kijani linalopita juu ya barabara. Linaonekana ni daraja la watembea kwa mguu ya mfumo wa barabara za juu. Kuna basi la abiria la rangi ya chungwa mbele likiendeshwa na kwa mbali upande wa kulia kuna gari ndogo ya rangi ya buluu lenye nembo ya Bolt.

Umati wa watu wamesimama kwenye barabara kwenye shughuli mingi la mjini, labda wa kusubiri usafiri wa umma, huku pango kubwa likionyesha maneo ya njia, kuna umati wa watu wengi wamesimama, wengi wao wakionekana kusubiri baadhi ya watu wamevalia kofia.

Eneo la mtaa lenye shughuli nyingi jijini likiwa na mabasi la abiria la Kenya watu na bidhaa mbalimbali. Katikati Ya picha kuna matatu ya rangi ya bluu na nyeupe iliyopangwa kwa mchoro na taya likiwa limesimama.

Barabara yenye shughuli huku mabasi mawili yakiwa yameengezwa au yanasubiri abiria. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na jua halionekani wazi. Upande wa kulia wa picha kuna basi la abiria lenye rangi ya kijani kibichi na mistari ya rangi ya buluu.

Basi la usafiri wa umma likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi hilo lina rangi ya kijani, nyeupe na lina nembo ya Citi Hoppa juu yake. Kwenye ubao wa mbele wa basi, kuna namba ya usajili mia mbili ishirini na nane na pia neno punda. Abiria wanaonekana wakishuka na kupanda basi.

Magari yenye shughuli mingi katika mtaa wa jiji linaonekana kuwa katika eneo la biashara jiji Nairobi. Katika upande wa kulia wa picha kuna basi ndogo la abiria maarufu kama matatu, yenye rangi ya buluu na michoro mingi yenye rangi nyekundu na nyeupe.

Mandhari ya barabara kuu labda kutoka ndani ya gari, kwani sehemu ya juu ya kioo cha gari inaonekana. Barabara ina lami na kuna magari yakiendeshwa pande zote mbili. Upande wa kulia kuna magari kadhaa yakiendelea na safari, ikiwemo lori dogo jeupe na magari mengine ya abiria.

Basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya. Basi hili lina rangi ya bluu na lina maandishi Metro na Debunker upande wake. Pia kuna nembo ndogo ya psv, ikithibitishwa kuwa ni usafiri wa umma.

Bango la njia au ishara ya usafiri wa umma, labda kwa matatu jijini Nairobi. Bango hili lina umbo la mraba likiwa na namba kubwa 4 ya rangi nyekundu upande wa kushoto. Namba hii huenda inaashiria njia maalum au kituo cha matatu. Upande wa kulia kuna orodha ya majina ya maeneo yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na rangi tofauti tofauti.

Kutano ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari, pikipiki na watu, huku maafisa wa trafiki wakiongoza magari. Unaonekana kuwa katika eneo la mijini labda Nairobi au mjini nyingine mkubwa yenye msongamano wa magari. Katikati ya picha kuna aafisa wa trafiki aliyevaa sare ya rangi ya bluu na jaketi ya njano ya kuakisi mwanga.

Barabara iliyojaa magari mengi ikiwemo mabasi ya umma, yenye rangi za bluu na njano. Magari kunazo na lori la kubeba maji au mafuta lenye tanki kubwa jeupe. Watu wanaonekana wakitembea kando ya barabara, kuashiria shughuli za usafiri wa umma.

Rundo ya mabomba makubwa ya chuma au simiti yaliyolala nchini yakiwa yamewekwa juu ya kila mmoja. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya zamani na yameanza kutu au yana alama za uchakavu hasa bomba moja katikati iliyo na rangi ya kahawia kutokana na kutu.

Tanki kubwa la maji ya rangi nyeusi lenye maandishi upande wake. Tanki hilo limewekwa ndani ya chumba au eneo lenye ukuta, kwa rangi ya kahawia na mlango wa bluu kwa mbali. Kuna bomba la kijani kibichi likitoka kwenye tanki hilo na ndoo ndogo ya manjano chini.

Eneo la ujenzi ambapo kuna mfereji mkubwa uliochimbwa chini ya ardhi. Mfereji ni mkubwa na kiasi, kuta zake zikiwa na udongo uliochimbwa. udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawa na kijivu.

Nyumba ambapo kuna pipa kubwa la plastiki la rangi la blue . Juu ya pipa hilo kuna katoni ya maziwa chini ya pipa la blue kuna kikapu kidogo cha taka cha rangi ya dhahabu pamoja na mfuko mweusi wa taka yaliyokunjamana juu yake ikionyesha kuwa taka zimetupwa, upande wa kushoto wa picha wa ngazi za vigae vyeupe.

Eneo la ujenzi ambapo udongo mingi ume funguliwa na kuunda mitaro na marundo ya ardhi. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya mashine kubwa ya ujenzi inayo onekana kuwa na rangi ya chungwa enye nambo inayo onekana pembeni mashine iyo imesimama karibu na mtaro mkubwa uliyotekezwa na uchimbaji.

Barabara yenye udongo na matope ambayo inaonekana kuwa katika ardhi mbaya. Kuna mashimo na maeneo yenye maji machafu yaliyotuama yakiashiria kuwa barabara hio haina miundo mbinu mizuri ya mifereji ya maji. Upande wa kushoto kuna jengo lenye ukuta wa mabati na duka ndogo.

Bomba la maji la chuma linalong'aa likiwa limewekwa kwenye ukuta wenye michoro au rafu ya rangi ya kahawia njano. Bomba limeunganishwa kwenye bomba kuu la chuma cha rangi ya kijivu. Bomba lina vishikilio viwili vya kudhibiti maji.

Kuna mfereji uliokuwa umechimbwa ardhini ukionyesha udongo uliotolewa na mmomonyoko wa udongo pembeni. Ndani ya mfereji huo kuna maji machafu na mabomba ya kijani kibichi yanaonekana yakipita humu yakionyesha kuwa kuna kazi ya kuunganisha au kusambaza maji inaendelea.

Jengo la zamani la viwanda au kiwanda likiwa na sehemu kuu ya jengo iliyojengwa kwa matofali mekundu ,matofali yanaonekana yamezeeka yamejaa rangi ikionyesha umri wa jengo hilo katikati ya picha kuna bomba refu kubwa la chuma au silo.

Mfereji mrefu mpana na mrefu ambao umechimbwa ardhini labda kwa ajili ya kuweka mabomba ya maji. Nyaya za umeme na mifumo mingine ya chini ya ardhi, udongo uliochimbwa umewekwa kando ya mifereji na sehemu chini ya mfereji inaonekana kuwa na maji kidogo yaliyotoamo

Mabomba marefu ya rangi ya kijivu au nyeusi yaliyotengenezwa kwa chuma au plastiki ngumu. Yamewekwa chini kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Mabomba hayo yanaonekana kuwa na kipungu kikubwa na yametumika au yanakusudiwa kutumika kwa miradi ya miundo mbinu kama vile usambazaji wa maji au mfereji ya maji taka.